Mtaalamu wa tiba ya afya ya meno akiwa katika chumba maalum ndani ya jengo la hospitali. Huku mikononi mwake akiwa ameshika mfano wa kinywa unaotumika, kwa ajili ya kuelezea na kujifunza namna mbalimbali za kutoa huduma ya kinywa.

Mtaalamu wa tiba aliyebobea katika maswala ya kinywa na meno, akiwa katika jengo la hospitali ndani ya chumba maalumu kwa matibabu ya meno, akitoa tiba hiyo kwa mgonjwa wa kike, aliyefika hospitalini hapo.

Huduma ya afya na kinywa na meno inayotolewa na mhudumu aliyevalia mavazi nadhifu ndani ya jengo la hospitali, huku mbele yake kukiwa na kijana wa kike aliyeketi katika kiti maalumu kwa ajili ya kupatiwa huduma ya afya kwa kinywa na meno.

Mtaalamu wa afya ya kinywa na meno, akitoa matibabu hayo kwa mgonjwa aliyelala katika kitanda maalumu ndani ya jengo la hospitali. Huku akitumia vifaa vya kisasa kwa ajili ya kutibu meno.

Huduma ya afya ya kinywa na meno inayotolewa kwa daktari mbobevu wa magonjwa hayo, huku mbele yake kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana mwenye sura yenye furaha, akimpatia huduma ya kwanza kwa afya ya kinywa na meno kwa kumsafisha kupitia vifaa maalumu na teknolojia ya kisasa.

Afya ya mazingira katika eneo la wazi, sehemu ya barabara maeneo ya mjini, huku kukiwa na watu mbalimbali wanaopita katika eneo hilo, kwa ajili ya kuendeleza shughuli zao za kila siku.

Afya ya mazingira, mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika eneo la wazi akichota maji safi na salama, na kuyabeba katika toroli dogo, mahususi kwa ajili ya kusafirishia maji yaliyochotwa katika tenki hilo, kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo kunywa na kupikia.

Vifaa tiba katika jengo la hospitali, mahususi kwa kutoa huduma mbalimbali, hususani afya ya jamii, huku vikiwa vimetengenezwa kisasa na kutumia teknolojia inayosaidia, madaktari na wahudumu wa afya, kufanya kazi zao kwa ufasaha.

Eneo la hospitali sehemu ya korido katika jengo kubwa la hospitali, korido lililotengenezwa vizuri kwa sakafu nyekundu huku kukiwa na madirisha makubwa yanayoruhusu hewa safi kuingia na kutoka pamoja na mwanga wa kutosha.

Wataalamu wa tiba wanaume kwa wanawake waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa ndani ya hospitali hiyo sehemu ya wazi wakisimama na wengine wakiwa wamekaa, wakipata picha ya pamoja kama ukumbusho.

Wataalamu wa tiba waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa katika jengo la hospitali ndani ya chumba maalumu sehemu ambapo matibabu hufanyika hususani matibabu ya upasuaji, huku mbele yao kukiwa na mgonjwa aliyelala katika kitanda maalumu akingoja kufanyiwa upasuaji.

Mtaalamu wa afya ya kinywa na meno aliyebobea katika sekta hiyo akiwa ndani ya chumba maalumu ndani ya jengo la hospitali, akitoa huduma kwa mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana aliyelala katika kitanda cha hospitali.

Mtaalamu wa tiba mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika jengo la hospitali akitoa huduma ya maandalizi pamoja na utoaji wa chanjo kwa mtoto aliyelala kitanda ndani ya wodi ya watoto.

Mtaalamu wa tiba aliyevalia mavazi nadhifu sana sare ya hospitali hiyo akiwa ndani ya chumba cha daktari ndani ya jengo la hospitali, akitoa huduma ya kwanza kwa mgonjwa aliyeko mbele yake kwa kumfanyia vipimo vya awali.

Mtaalamu wa tiba, mwanamke aliyebobea katika kutibu afya za binadamu, akiwa ndani ya jengo la hospitali mbele yake kukiwa na kabati lililosheheni dawa mbalimbali za vimiminika pamoja na vidonge, zinazotumika kutibu magonjwa tofautitofauti ya binadamu.

Wataalamu wa tiba, wakiwa katika jengo la hospitali eneo la mapokezi wakitoa huduma ya kuandikisha wagonjwa mbalimbali wanaofika katika hospitali hiyo ili kupatiwa matibabu tofautitofauti.

Mtaalamu wa tiba za afya ya kinywa na meno, akiwa katika jengo la hospitali ndani ya chumba maalumu, huku mbele yake kukiwa na mwanamke alievalia mavazi nadhifu sana, akimfanyia uchunguzi wa meno pamoja na kinywa ili kumpatia matibabu sahihi.

Wataalam wa tiba, waliobobea katika tiba za binaadamu, wakiwa ndani ya chumba katika jengo la hospitali, wakitoa huduma ya matibabu kwa mgonjwa aliyelala katika kitanda maalumu ndani ya wodi hiyo.

Wataalamu wa tiba madaktari wabobevu katika sekta tofautitofauti wakiwa wamesimama mbele ya jengo la hospitali hiyo, huku wengine wakiwa wamevalia mavazi sare za hospitali, na wengine wakiwa wamevalia nguo zao za kawaida.

Wataalamu wa tiba waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa ndani ya chumba cha uangalizi wa wagonjwa ndani ya jengo la hospitali wakitoa huduma ya upasuaji kwa mgonjwa waliyomzunguka aliyelazwa katika kiti maalumu ndani ya chumba hicho.

Mtaalamu wa tiba, mwanaume aliyebobea katika tiba za afya ya binadamu, akiwa katika jengo la hospitali, ndani ya chumba maalumu, eneo ambalo ni ofisi yake, ambapo mbele yake kukiwa na kifaa maalumu anachotumia kuingiza taarifa za wagonjwa.

Mtaalamu wa tiba aliyebobea katika tiba za vifaa vya mionzi mwanamke aliyevalia mavazi ya nadhifu sana, huku akiwa katika chumba maalumu na mgonjwa aliyelala katika kitanda chenye mashuka meupe, akimfanyia uchunguzi wa kina kupitia vifaa vya kisasa.

Mtaalamu wa tiba mwanamke pamoja na mwanaume waliovalia mavazi sare ya hospitali hiyo wakiwa ndani ya jengo la hospitali sehemu ya mapokezi, wakiandika historia pamoja na rekodi mbalimbali za wagonjwa kwa ajili ya kupata taarifa zao ili kujiandaa na matibabu ya ugonjwa hao.

Mtaaramu wa tiba mwanaume aliyebobea katika maswala ya afya ya binadamu akiwa ndani ya jengo la hospitali, katikia chumba maalumu eneo la ofisi, hukumbele yake kukiwa na kifaa cha kieletroniki, kompyuta mpakato ambayo hutumika kutunza kumbukumbu mbali mbali za wagonjwa.

Mtaalam wa tiba mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana sare ya hospitali akiwa ndani ya jengo maalumu, sehemu ambapo tafiti mbalimbali za magonjwa hufanyika, pamoja na uhifadhi wa dawa tofautitofauti zinazotumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali yanayoambukizwa na yasiyoambukizwa.

Wodi ya watoto mahali ambapo watoto hufanyiwa matibabu na uangalizi maalumu kutoka kwa matabibu wa afya, huku ndani ya wodi hiyo kukiwa na mwanamke mbele yake akikiangalia kitoto kilichohifadhiwa katika kifaa maalumu.

Mtaalamu wa afya za watoto, mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika eneo la wazi akitoa elimu kwa afya ya mama na mtoto kwa mwanamke aliyebeba mtoto mdogo mikononi mwake.

Wodi ya watoto mahali ambapo huduma za afya ya watoto hufanyika , hususani chanjo pamoja na huduma nyingine. Huku katika eneo hilo kukiwa na wanaume kwa wanawake waliobeba watoto wao wakipatiwa chanjo na muhudumu wa afya.

Mtoto mdogo katika wodi ya watoto, eneo ambalo ni mahususi kwa afya ya watoto katika jengo la hospitali, huku mtoto huyo akiwa amebebwa na mwanamke ambae ni mama yake akimuangalia kwa umakini .

Wodi ya watoto, eneo ambalo ni mahususi kwa kuhifadhi na kupatia matibabu ya watoto ndani ya jengo la hopsitali, huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana pamoja na mwanaume aliyepakata mtoto mikononi mwake.

Wodi ya watoto, mahali palipo hifadhiwa watoto maalumu kwa ajili ya uangalizi makini dhidi ya madaktari pamoja na wahudumu wengine wa afya, huku sehemu hiyo ikiwekwa mahususi kwa ajili ya uangalizi wa afya za mtoto.

Ndani ya wodi ya watoto, mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, mkononi mwake akiwa amepakata kichanga kidogo huku mbele yake kukiwa na mwanamke mwingine anayemsaidia kazi za uuguzi ndani ya wodi ya watoto katika jengo la hospitali.

Wodi ya watoto maalumu kwa matibabu ya watoto wachanga huku kukiwa na mwanamke aliyetoka kujifungua akiwa amevalia mavazi ya hospitalini, mbele yake kukiwa na chumba maalumu, chombo mahususi kilichowekwa kwa ajili ya kuhifadhi watoto wenye matatizo fulani.

Afya ya jamii inayotolewa na mtaalamu wa tiba za afya ya jamii, akiwa katika eneo la wazi, akitoa elimu ya namna mbalimbali ya kutunza afya ya miili, pamoja na jinsi ya kujikinga na magonjwa mbalimbali ya mlipuko.

Mtaalamu wa afya ya jamii mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana na uso wake akiwa ameufunika kwa barakoa safi, akimpa chanjo mtoto mdogo aliyepakatwa na mama yake. Huku pembeni kukiwa na wanaume walioshika vifaa vya kieletroniki kamera za kisasa zinazochukua picha.

Mtaalamu wa tiba ya afya ya jamii mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika eneo la shule akigawa chanjo kwa watoto wadogo wanafunzi wa shule ya msingi waliojipanga mistari kwa ajili ya kupokea chanjo hiyo.

Mtaalamu wa afya ya jamii, mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, usoni mwake akiwa amevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga na afya kwa kutokuambukizwa na magonjwa hususani yanayoambukizwa kwa njia ya hewa. Akitoa chanjo kwa watoto ndani ya shule ya watoto waliojipanga mistari kupokea chanjo ya matone.

Mtaalamu wa afya ya jamii akiwa katika eneo la wazi, sehemu iliyo na kivuli kizuri, akitoa chanjo kwa mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa amekaa katika kiti maalumu kwa ajili ya kupatiwa chanjo hiyo ili kuweza kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Dawa ya asili iliyo hifadhiwa katika chupa ndogo ya dawa, ndani yake ikiwa na kimiminika maalum kinacho tumika kutibu magonjwa mbalimbali hususani yanayo tibika na yasiyo tibika. Dawa hii imetengenezwa kws kupitia miti shamba asilia

Dawa ya asili iliohifadhiwa katika chupa ndogo iliofungwa vizuri, huku ikiwa na maandishi yaliyopakwa rangi nzuri ya kuvutia, yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza. Dawa inayotibu magonjwa mbalimbali, hususani yanayoambukizwa na yasiyoambukizwa.

Dawa za mimea ya asili, zinazotengenezwa kupitia miti pamoja na magome ya miti, ambazo hutumika kwa njia za kienyeji kutibu magonjwa mbalimbali, hususani yanayoshambulia binadamu.

Dawa ya asili inayokomaa vizuri, tayari kwa kutengenezwa ili kuandaliwa dawa mbalimbali zinazotokana na mmea huo, ambazo hutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa tofautitofauti, hususani magonjwa yanayoambukiza na magonjwa yasiyoambukiza.

Dawa za asili zilizohifadhiwa katika boksi dogo, lenye rangi nzuri ya kuvutia, huku juu ya boksi hilo kukiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza, matumizi ya dawa hiyo, pamoja na ujazo kamili wa dawa unaopatikana ndani ya boksi hili.

Dawa za asili zinatokana na mchanganyiko wa virutubishi mbalimbali pamoja na mimea tofauti tofauti, inayochumwa kwenye maeneo mbalimbali kama mashambani pamoja na sehemu nyingine, ikiwa imehifadhiwa eneo maalumu kwa ajili ya kutengeneza iIi kuzalishwa dawa inayotumika kwa ajili ya kutibu magonjwa tofauti tofauti yanayoshambulia binadamu.

Dawa za asili zilizohifadhiwa vizuri katika chupa ndogo za dawa, dawa ambayo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu, hususani yanayoambukiza na yasiyo ambukiza. Dawa inayotokana na magome ya miti pamoja na majani ya maua.

Dawa za asili zilizotengenezwa vizuri kupitia miti shamba pamoja na mauwa ambayo utumika kutengeneza dawa mbalimbali za asili zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali hususani yanayotibika na yasiyotibika.

Dawa ya kienyeji iliyohifadhiwa vizuri katika boksi la kisasa, huku dawa hiyo ikitumika kutibu magonjwa mbalimbali hususani yanayoshambulia binadamu; yanayotibika na yasiyotibika.